Matatu moja yenye mchoro wa vibonzo, Greek. Nambari ya usajili, KBG 293E. Nyuma yake, nyingine nyekundu.

Ufuoni wa bahari mna mchanga mweupe juu yake mmea wenye matawi ya kijani imetapakaa pamoja na maua ya rangi ya zambarau hafifu.

Barabarani kuna tukituku moja mbele miti ya matawi chini kivuli, na magari yaliyopakia.

Ufuoni wa bahari, kuna hema yenye paa ya makuti na kibao ilyoandikwa okoa ufuo, nipeeni taka zenu niwashikie. Mbele, mtu mmoja amevalia shati nyekundu.

Nyumba ya ghorofa, ina kuta nyeupe. Ina milango na madirisha yaliyotengenezwa kwa kioo. Chini sakafuni, kuna zulia. Juu kuna feni ya kupepea upepo.

Makaburini mna nyumba yenye paa ya makuti. Juu kuna msalaba, kando na mnazi, kushoto kunajengo laendelea kujengwa, juu ya jukwaa fundi ameinama.

Nyumba yenye kuta ya rangi ya manjano. Mlangoni kumeandikwa: Huduma za kijamii Mombasa. Juu kuna nyaya za umeme zimening'inia. Angani mna mawingu meupe.

Watu wameketi chini kwa zulia. Wamo ndani ya nyumba yenye rangi nyeupe. Nje kuna miti ya mikoko. Kwa mbali bahari ipo.

Ufuoni mwa bahari mna maankuli ya chui kando na mwamba mkubwa. Mbele miti ya minazi, chini mchanga ya rangi ya hudhurungi.

Barabara ya lami imenyooka twaa. Juu yake kuna basi ya usafiri imeandikwa, baridi. Chini, kwa mungu tunaamini. Kulia kuna kuta na mti mkubwa.

Ufuoni mwa bahari kuna pango, chini yake chandarua cheusi kando ya viti viwili vya plastiki. Mbele mashua imeegeshwa mchangani.

Mchongo wa sanamu ya wanyama pori, aina ya ndovu wapo kwenye jukwaa. Nyuma kuna nyumba yenye kuta nyeupe, na bendera ya manjano.

Nyumba yenye kuta nyeupe. Ndani yake wake wameketi wamevalia kanzu na walai kichwani. Mmoja amesimama ametizama mbele.

Msikiti mmoja wenye ukuta wa rangi nyeupe kushoto kuna mti wa mtende kulia, mlangoni mtu mmoja amevalia kanzu huku anaingia ndani.

Ufuoni wa bahari watu wamesimama. Majini wawili wanatembea. Nchi kavu kuna mti wa mnazi na majani.

Shamba yenye maua katikakati, kuna umbo la nusu duara rangi yake manjano. Mbele, kuna jukwaa ya mlango wa kupita.

Ufuoni mwa bahari, mna mchanga mweupe, kuta iliyotengwa kwa mawe kulia, miti kushoto, maji.

Kibao moja nyeupe. Imejengwa kimusti. Ya kanisa ya anglikana mombasa. Inaelezea taratibu za ibada ya jumapili.

Juu ya bahari mashua moja imesimama, rangi yake samawati hafifu, ndani imewabeba watu, wengine wamesimama majini. Juu angani kuna mawingu ya kijivu.

Juu ya meza ilotengenezwa kwa mbao mna trei, ndani yake kumebebwa vibunda ya vitambulisho vilivyofungwa kwa mpira.

Akina mama wenye dini ya kiislamu wamevalia buibui na hijabu usoni. Wameketi kwa viti za plastiki. Chini kuna sakafu.

Uwanjani ndege moja imepakia aina ya jambo jet, rangi yake nyeupe. Mbele mwanamume mmoja amesimama, amevalia shati la manjano na suruali nyeusi, kando kuna msitu wa miti.

Ufuoni wa bahari kuna mchanga mweupe. Juu yake mwani imetapakaa, mbele hema yenye paa la makuti, kando yake miti ya minazi.

Treni ya kiwango cha kawaida imepakia kwa kituo. Rangi yake nyeupe, machungwa na manjano. Ina madirisha yanayotengenezwa kwa kioo.

Ufuoni mwa bahari mna mwavuli nyeupe zimelazwa kwa upande, mbele miti ya minazi na nyumba yenye kuta na madirisha yaliyotengenezwa kwa kioo.

Mwanariadha mmoja anaruka viunzi, ametua mchangani wenye rangi ya udhurungi, Nyuma yake watu wameketi wengine wamesimama, wapo uwanjani.

Pundamilia amembeba mtu mgongoni. Mbele yake jamaa amevalia shati nyekundu. Kando kuna manyumba ya ghorofa. Wanatembea kichochoroni.

Mashua moja imepakia ufuoni wa bahari. Chini mna mchanga ya rangi ya hudhurungi. Nyuma, maji.

Juu ya bahari kuna mashua aina ya feri. Zimewabeba watu, pikipiki, tukutuku na magari. Rangi yake samawati.

Ufuoni wa bahari mtu mmoja amesimama ndani ya maji ya bahari watu watatu wanaogelea juu angani hakuna mawingu.

Nyumba zenye paa ya makuti. Chini kuna njia yenye sakafu iliyotengenezwa kwa mawe. Kando yake miti ya minazi.

Ufuoni mwa bahari ina mchanga ya hudhurungi. Kushoto mwamba mkubwa. Kulia mtu mmoja amepiga goti kando na gurudumu. Mbele kuna nyumba yenye kuta nyeupe na madirisha ya kioo..

Mtu mmoja amesimama, amevalia walahi kichwani na shati nyeupe. Yuko kando na kuta iliyotengenezwa kwa mawe. Mbele mna mlango miwili, moja umefungwa ingine i wazi. Juu kuna matawi ya mti.

Sakafu yenye rangi ya hudhurungi. Juu yake mna zulia nyekundu yenye mchoro mweupe. Kando yake mna mshipi.

Nyumba yenye balcony ina paa ya makuti. Kando yake kichaka na miti ya minazi, mbele maji ya bahari.

Barabarani kushoto kuna gari inapita. Kando yake ukuta iliyotengenezwa kwa mawe. Angani kuna mawingu meupe. Nyaya za umeme zinaning'inia.

Kiganja cha mkono kimeshikilia uma, chini kuna sahani nyeupe imepakuliwa maharagwe, keki na nyama, kando yake glasi na sharubati.

Ufuoni mwa bahari mna mawimbi madogo, angani mawingu ya kijivu miale ya jua inaangaza.

Watu wamesimama kimusti. Chini sakafuni kuna viti vilizotengenezwa kwa mbao. Mbele kwa jukwaa kuna mti wa krisimasi. Juu kwenye paa kuna mwenge unaowaka.

Ufuoni wa bahari. Watu wawili wamesimama, chini kuna mchanga, kulia baharini mashua imepakia, kushoto kuna gurudumu la gari, mbele kibanda yenye paa nyeupe.

Wanaspoti wanacheza mpira wa kikapu, timu moja imevalia jezi ya kijivu, nyengine ya samawati, nyuma mashabiki wameketi kwa kiti.

Msikiti wa Masjid, nje yake kuna nafasi ya magari kupakia, kando kuna kuta iliyotengenezwa kwa chuma na miti ya mtende, juu ngani kuna giza totoro.

Jaji mkuu Martha Koome. Kushoto mwanamke kulia mwanaume wameketi kwa meza yenye kitambaa nyeupe. Mbele yake watu wanasikiliza.

Mheshimiwa Kalonzo Musyoka amesimama mbele ya jukwaa. Kuna kipaza sauti. Kando yake, watu wamesimama wamevalia mavazi ya samawati.

Hekalu ya Swaminarayan. Mbele yake watu wawili wamesimama, mmoja amevalia vazi ya manjano, mwingine nyeusi. Huku anamimina maji kupitia kwa mfereji.

Ufuoni wa bahari, mtu mmoja amevalia kaptula. Kushoto, mna nyavu wa mpira ya neti na miti. Kulia, maji ya baharini.

Ufuoni wa bahari mna mwani, mchanga mweupe mbele nyumba yenye paa ya makuti, nyingine ya mabati. Kando yake miti ya minazi.

Kituo cha treni ya kiwango cha kawaida ya Mombasa. Chini watu wamesimama. Jengo lililo na kuta ya vioo.

Juu ya bahari kuna mashua iliyotengenezwa kwa mbao. Ina paa ya hema nyeupe mlingoti umesimama vimosti pamoja na minyororo iliyoegemea kando.

Jengo la kanisa yenye paa ya samawati. Kuu kuna msalaba. Mbele kuna nafasi yakupakia magari. Imeandikwa, "Karibu kwa kanisa ya PACAA Makupa".

Nyumba moja ya ghorofa, chini imepakwa rangi ya manjano. Kulia watu wawili wameketi chini, kushoto kuna ghorofa nyeupe . Juu hewani mna nyayo za umeme.

Wachezaji wa mpira wamevalia jezi nyeupe, timu yao. Nyota Ulinzi. Nyuma kuna basi na bendera ya nchi ya Kenya.

Ufuoni wa bahari mna mashua zilizopakia kando na mti wa mtende na mpaipai. Chini mchanga ya rangi ya hudhurungi.

Ufuoni mwa bahari kuna mwamba mkubwa, juu yake mimea na kijani. Kulia hema yenye paa ya makuti na miti ya minazi, mbele kuna jumba yenye kuta.

Uwanjani pamepakia ndege inayopakia mizigo. Chini kando yake watu watatu wamesimama wamevalia sare ya kazi.

Nyumba ya ghorofa yenye rangi nyeupe, chini mna watu asili ya kiuzungu. Wananunua kofia kando na mti yenye matawi.

Ufuoni mwa ma bahari kuna viti na plastiki. Chini mwani imetapakaa, mbele watu wawili wanatembea. Ndani ya maji wengine wanaogelea.

Watu wameketi kwa viti, wenye jinsia ya kike na kivulana. Baadhi yao wamevalia suti na tai, wengine shati na kofia ya samawati iliyokolea.

Ufuoni wa bahari mna mchanga mweupe. Watu watatu wamesimama wamebeba mitungi kichwani. Nyuma yao mna msitu wa miti ya mikoko.

Barabarani pamepakia magari, huku mengine yanatembea. Kando kuna majengo yenye rangi nyeupe, mbele kuna maghorofa ndefu.

Juu ya bahari, kuna mashua saba, zIlizowabeba watu. Ufuoni, kuna jukwaa lenye sakafu nyeupe. Juu kuna kiti pamoja na meza.

Ofisi ya kiserikali ya huduma. Nyuma watatu wameketi, wawili wamesimama. Juu ya meza mna tarakilishi. Mbele daktari, Justus Mutwiri, anamsikiliza mwanamke.

Ufuoni mwa bahari kuna hema ya makuti. Imeshikiliwa na milingoti ya miti. Imeandikwa ofisini mwa safari ya bombo. Mbele kuna mti ya matawi.

Akina mama watatu, wamevalia vazi la buibui. Huku macho yao, wanatizama pande ya nyuma.

Ofisi za uwanja wa ndege wa kimataifa wa Malindi kando na mnara wa mawasiliano. Chini kuna barabara ya lami.

Barabara ya lami. Kando yake mna miti ya maua na kuta nyeupe, mbele hema yenye paa ya makuti. Angani nyaya za umeme zinaning'inia.

Barabara ya lami, imenyooka twaa. Kushoto, kuna msitu, kulia, miti ya minazi. Juu angani na mawingu meupe.

Barabarani pamepakia matatu moja kando na tuk tuk . Chini kuna vivuli, nyuma kuna jengo la ofisi ya posta na ghorofa ya rangi ya hudhurungi.

Train ya kiwango cha kawaida imepakia kwenye kituo, rangi yake nyeupe, manjano na machungwa. Ina madirisha yaliyotengenezwa kwa kioo.

Waigizaji wa nyimbo za kiasili za kiafrika wanacheza. Wanawake wamevalia sketi nyeupe, wanaume wamevalia shati ya machungwa. Nyuma yao kuna gari nyeusi.

Ufuoni wa bahari watu wawili wamesimama wameshikilia fimbo mkononi. Majini kuna mawimbi madogo. Nchi kavu kuna miti ya minazi.

Ufuoni wa bahari, kando na kichaka. Juu angani, kuna mawingu ya rangi ya kijivu. Miale ya jua inaangaza majira ya jioni au ausubuhi.

Ofisi ya serikali ya Huduma. Watu wawili wameketi chini. Juu ya meza kuna tarakilishi mbili. Mwanamke mmoja mwenye vazi nyeupe anabofa kibodi.

Jengo kubwa la kanisa lipo juu, kuna msalaba chini kwenye jukwaa nyeupe. Watu wamesimama, wamevalia barakoa kando na mapipa ya maji yenye rangi ya samawati.

Ufuoni wa bahari kuna mawimbi ya maji. Pande ya kushoto kuna mashua iliyosimama. Juu angani kuna mawingu ya rangi ya kijivu.

Maboxi yenye kampuni ya mika zimepangwa pande ya chini. Juu kunazo blenda chini kunayo sakafu.

Ufuoni wa bandari pana feri mbili, moja inapakia nyingine iko katikati rangi yake ni samawati hafifu.

Barabarani pana maduka yaliyojengwa kwa mstari. Mmoja ina mwavuli mlangoni, nyuma kuna miti ya majani.

Kushoto na kulia kuna kuta ya rangi ya hudhurungi. Katikati kuna kichochoro ya njia. Mbele mzee mmoja anatembea, amevalia kanzu, ameshikilia bakora mkononi.

Mnara wa msikiti imejengwa kando na shule ya upili ya walihina. Juu angani kuna mawingu ya kijivu .

Ngamia wawili wamewabeba watu mgongoni, juu ya bahari kuna mashua yameegeshwa. Angani mawungu ya kijivu yametanda.

Kanisa yenye paa ya makuti, juu kuna msalaba kando na miti ya minazi. Chini pana njia ya kupita pamoja na kivuli ya miti.

Ufuoni wa bahari kunazo hema zilizotengenezwa kwa paa ya makuti na magodoro yenye rangi ya samawati, watalii hulalia na kujifurahisha.

Watu wawili, wamevalia suti nyeusi. Huku wanamkuana kwa ishara ya mkono. Kando yao majaji wamevalia sare za kazi. Nyuma yao, afisa wa usalama amesimama kimusti.

Ndege moja aina ya jeti Peperuka 540 mlango yake iwazi imepakia uwanjani. Juu angani kuna mawingu ya rangi ya kijivu.

Jaji kuu Martha Koome amesimama kwa jukwaa. Mbele yake kuna kipaza sauti, kushoto mwanamume, kulia mwanamke, nyuma yao kuna bendera nne za nchi ya Kenya.

Hoteli ya kuuza vyakula imeandikwa "Hakuna uuzaji wa pombe," ipo na paa ya makuti. Mbele ipo vyuma ya kuinua ya kujenga misuli.

Ufuoni wa bahari kuna hema zenye paa ya makuti. Juu kuna magodoro yenye rangi ya samawati. Nyuma kuna kichaka ya majani.

Jengo la kanisa. Juu kuna msalaba. Chini pamepakia magari mawili, moja yenye aina ya nissan nyeupe, nyingine yenye aina ya rangi nyekundu.

Kioo cha kando cha gari. Mbele yake mna barabara na ramani iliyotengenezwa kwa mbao. Nyuma, mna msitu wa miti,

Wanasoka wanacheza mpira. Timu moja imevalia jezi ya manjano nyingine ya kijani. Nyuma kwenye jukwaa mashabiki wapo wengi.

Ufuoni mwa bahari kuna mlingoti uliotengenezwa kwa simiti kando na mti. Chini ardhini kuna mchanga, juu angani kuna mawingu ya kijivu .

Tingatinga moja yenye rangi ya manjano imebebwa juu ya lori. Nyuma yake kuna gari tano zimepakia ukingoni.

Matatu moja nambari yake ya usajili KBB 900F imepakia kando na mti. Mbele yake watu watatu wameketi chini.

Mwanamke mmoja amenyosha mikono juu mbele yake kuna kipaza sauti juu pamoja na chupa mbili za maji. Nyuma kuna bendera ya nchi ya Kenya.

Ndege moja imepakia uwanjani aina ya jambo jeti, watu wanaondoka wanatembea kwa njia juu angani, kuna mawingu ya kijivu.

Mashabiki wapo uwanjani. Wanashabikia mchezo wa raga. Mwanamke amevalia vazi la nchi ya Kenya.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wapo uwanjani. Mmoja amesimama aliyevalia kaptura nyeupe. Nyuma yake mwingine ameshikilia vuvuzela.

Dirisha lenye kioo, nje yake, kuna ndege imepakia uwanjani, huku watu wanashuka. Nyuma yake, mna uwanja mkubwa na msitu wa miti.

Juu ya bahari kuna mashua moja imebeba watu watatu, samaki pamoja mtungi wa plastiki wa rangi ya manjano. Ufuoni kwa mbali kuna nchi kavu.

Ndege moja ina ya jeti imepakia uwanjani. Mbele yake rubani amesimama. Amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi. Juu angani kuna mawingu.

Ufuoni wa bahari kuna jiwe kubwa. Majini kuna mawimbi. Juu ya bahari kuna mashua. Angani kuna mawingu ya kijivu.

Ufuoni wa bahari. Kuna hema yenye paa ya makuti, miti ya minazi, viti vyenye rangi ya samawati, na mchanga ya hudhurungi. Mbele kuna mtu anatembea.

Njiani kuna milango ya chuma, kulia kuna kuta la mawe, kushoto kuna kichaka ya majani, juu kuna paa ya makuti.

Mwanamume mmoja kutoka ofisi ya serikali ya huduma, anamchukua mwanamke alama za vidole, aliyevalia shati na kofia nyekundu.

Daktari William Samoei Ruto. Kushoto, afisaa amesimama kimufti. Kulia jaji mkuu martha Koome. Nyuma yao watu wamesimama.

Mwanamke mmoja ameketi kwa kiti. Mbele yake kuna kipaza sauti. Amevalia miwani, mkufu pamoja na koti yenye rangi samawati hafifu.

Ufuoni wa bahari kuna nyumba iliyotengenezwa kwa mbao, paa yake ya makuti kando na miti ya majani, kushoto kuna mnazi.

Nyumba iliojengwa kwa kutumia mbao yenye paa ya makuti. Ubavuni pameandikwa Stella malaika wa kukanda. Chini kunayo mchanga mweupe.

Mwanaume mmoja amevalia koti. Mbele yake kuna kipaza sauti. Ameshikilia bibilia mkononi. Nyuma yake kuna bendera mbili ya nchi ya kenya

Ndege moja imepakia uwanjani kando na lori moja. Juu angani kuna mawingu ya rangi ya kijivu. Chini kuna barabara.

Kituo cha huduma wateja wameketi wengine wamesimama, juu ya meza kuna tarakilishi, mwanaume mmoja mwenye vazi nyeusi ameshikilia body.

Barabarani mna tukutuku yenye rangi ya manjano. Ndani yake, dereva anaendesha. Chini kuna kivuli. Kando mna jumba yenye madirisha ya nusu duara.

Ufuoni wa bahari kuna nyumba tatu, katikati yenye paa nyekundu, kushoto, kulia rangi yao nyeupe kando na miti ya minazi.

Pango ya mawe, chini mna kidimbwi cha maji, juu, ngazi iliyotengenezwa kwa simiti, mbele, matawi ya miti.

Ufuoni wa bahari kuna mankuli ya chui kando na miti ya minazi, ubavuni kuna jiwe limesimama, chini kuna michanga meupe.

Magari mawili yameegeshwa kando ya hoteli karibu na chumba ambacho kina paa la makuti na mti wa mnazi.

Tingatinga moja yenye rangi ya samawati iliyokolea iko kando na korongo, matope na kidimbwi cha maji. Mbele mna ghorofa na barabara watu wanatembelea.

Barabarani kuna makabati yalioundwa kwa mbao, kushoto kuna mlingoti ya stima, nyuma kuna miti yenye majani.

Ufuoni wa bahari kuna manyumba zenye paa ya makuti, kitanda, godoro ya rangi ya samawati pamoja na miti ya minazi.

Kanisa moja kubwa lenye paa la rangi ya brown . Kuta zake nyeupe kando na miti iliyopandwa. Njiani kuna watu watatu, juu angani kuna mawingu.

Barabarani kuna magari, tuk tuk , na mtu aliyesimama. Kando yake kuna kuta nyeupe. Nyuma mna jengo kubwa lenye msalaba juu.

Jengo la kanisa lenye kuta nyeupe na mnara ya hudhurungi. Chini barabarani kuna tukutuku, gari pamoja na foleni ya harusi.

Pango moja ndani kuna mkuki iliosimama kimusti. Chini kuna maua ya rangi ya manjano. Juu kuna birika ya shaba.

Bwawa la kuogelea, kando yake kuna hema yenye paa ya makuti, mtu aliyesimama pamoja na miti. Chini kuna sakafu iliyotengenezwa kwa mawe.

Barabarani kuna tukutuku mbili yenye rangi ya manjano. Mbele kuna ghorofa la duka kuu la Naivas kando na miti ya majani.

Ufuoni wa bahari, kuna mwamba mkubwa. Juu yake, nyasi imemea kando ya miti ya minazi. Chini, kuna njia yenye sementi.

Daktari William Samoei Ruto amesimama, ameinua mikono juu. Kushoto, mtu amevalia shati nyekundu. Kulia mhandisi Raila Amolo Odinga ameketi. Nyuma yao mna watu.

Barabarani pamekia tukutuku. Mbele yake kuna mchongo wa pembe ya ndovu. Kushoto kuna ghorofa ya rangi nyeupe, kando yake rangi ya hudhurungi.

Nyumba yenye ofisi imeandikwa, "Karibu Malindi". Watu nje wanatembea wakielekea mlangoni, wengine wako na mabagi yenye magurudumu wanavuruta chini sakafuni.

Kuta yenye milango iliyotengenezwa kwa chuma, ndani yake mna miti mirefu na msikiti mwenye mnara ndefu.

Juu ya bahari mna mashua zilizowabeba watu, wengine wamo majini wanaogelea, juu angani mna mbingu enye rangi ya samawati hafifu.

Nyumba moja yenye milango imeandikwa 'Mji wa Miujiza wa Yesu'. Kando na hema, chini kuna gari jeusi.

Juu ya bahari mna mashua ndogo imebeba watu sita. Watatu wameshikilia miti mikononi. mbele mna meli inatambaa. Juu angani mna mawingu.

Kichaka cha majani nyuma yake kuna bwawa na kuogelea, godoro yenye rangi ya samawati, miti ya minazi, hema yenye paa ya makuti pamoja na ufuo wa bahari.

Treni yenye kiwango cha kawaida. Rangi yake nyeupe, manjano na machungwa. Limesimama kwenye kituo kando na mlingoti.

Daktari mmoja wa kiume anamchukua mwanamke alama za vidole kando na mama amevalia jaketi nyeusi. Nyuma kuna hema nyeupe.

Juu ya bahari mna mashua mbili aina ya feri. Zimewabeba watu, tukutuku, pikipiki, pamoja na magari. Zinavukisha watu kutoka Likoni hadi Mombasa.

Ndege imeegeshwa uwanjani kando na watu waliosimama tisti. Watatu wamebeba bendera, moja ya nchi ya Kenya, zengine mbili nyeupe.

Ufuoni wa bahari kuna mlingoti wa bendera. Juu angani kuna mawingu ya rangi ya kijivu. Mbele kuna watu wamesimama kando na kichaka ya majani.

Ufuoni wa bahari, mna hema lenye paa ya makuti, kitanda, magodoro zenye rangi ya samawati. Chini, mchanga mweupe. Nyuma, kichaka cha majani.

Dirisha la kioo, nje yake kuna ndege aina ya jambo jet imepakia. Mbele kuna gari ndogo, nyuma kuna lori, na kwa mbali kuna msitu wa miti.

Mwanamme mmoja ameketi kwa kiti. Juu ya meza kuna tarakilishi. Anahudumia watu kwa foleni ndani ya hema nyeupe.

Barabarani kuna gari imepakia kando na wanawake wanatumbuiza. Kushoto kuna bango imechorwa ulimwengu imeandikwa, Karibu. Kulia kuna mwanaume amevalia shati nyekundu.

Hema yenye paa ya makuti. Ndani yake kuna viti vilivyoundwa kwa mbao pamoja na za plastiki. Chini kuna mchanga wa hudhurungi. Nyuma yake kuna miti ya mikoko.

Bwawa la kuogelea. Kando yake, kuna hema lenye paa ya makuti. Ubavuni, kuna miti ya minazi pamoja na nyumba yenye kuta ya rangi nyeupe.

Bandarini kuna crane inayopakia chombo iliotengenezwa kwa chuma kando na lori yenye magurudumu.

Kanisa la mavuno, kwenye jukwaa kuna msalaba. Mchungaji amesimama ameshikilia kipaza sauti. Washirika wameketi kwa viti.

Ufuoni mwa bahari. Kuna watu wawili waliovalia vazi ya rangi ya samawati; wa kwanza ana kofia kichwani, mbele kuna miti za aina ya minazi.

Cheti cha kujifungua. Mtoto aliyezaliwa wa kike katika siptali ya Embu Magharibi na imetiwa sahihi na naibu registrar .

Juu ya bahari mna mashua mmoja. Angani mna ya kijivu na jua linaangaza miale ya rangi ya manjano.

Ufuoni mwa bahari zipo mashua mbili. Ya kwanza kando na wanawake wawili waliosimama majini, iko na mlingoti na bendera. Angani kuna mawingu ya kijivu.

Watu wengi wenye dini ya kiislamu. Wengine wameketi wamevalia kanzu na walahi kichwani. Kushoto mzee mmoja amesimama. Juu kuna dari nyeupe.

Ofisi za serikali za Huduma. Wahudumu wameketi kwa viti. Juu ya meza, mna tarakilishi. Mbele yao, wateja wamepanga foleni. Wengine, wamevalia barakoa.

Ufuoni ya bahari, kuna pango ya mawe. Mbele, kuna jengo la madirisha makubwa kando na mti ya minazi. Chini, kuna hema yenye paa ya makuti.

Kuta za Gedi magofu iliyotengenezwa kwa mawe. Chini kuna mviringo, nyuma kuna miti ya rangi ya majani.

Kuta yenye rangi nyeupe, chini yake kuna maua ya kijani. Ardhini pamemea nyasi nyuma yake kuna miti mirefu.

Njia iliyotengenezwa kwa mawe, kushoto mna nyasi, mti ya minazi, mbele nyumba yenye kuta nyeupe na paa yake ya makuti.

Mwanaume mmoja amevalia shati. Ananyoosha mkono kwa kibao iliyoandikwa, "Msikiti wa Yesu Kristo Mwanawe wa Mariamu."

Mtu mmoja amesimama kimusti, kando na duka ambalo linauza viatu za watoto yenye rangi nyekundu, nyeupe, samawati na manjano.

Uta pamoja na mshale imesimama. Juu ipo bendera kando ya ufuu wa bahari. Chini imeandikwa J SHREE RAM .

Ufuoni mwa bahari chini mna mchanga mweupe. Kushoto kuna kuta iliyobomoka kando na kichaka ya majani. Kulia, nyavu imeanikwa juu ya mti.

Basi moja imeandikwa baridi, usiku kimya, kushoto kuna matatu, kulia kuna watu wamesimama na majira ni ya usiku.

Mashabiki wamo uwanjani wamevalia jezi ya timu la Kenya kando na mti wa mnazi. Juu angani kuna mawingu ya kijivu.

Watu wengi wenye dini la Kiislamu wamevalia vazi nyeupe inaitwa kanzu pamoja na walahi kichwani, mtoto moja amebeba bagi mgongoni juu kuna dari nyeupe.

Nyumba moja yenye ofisi za kiserikali za Huduma. Watu wanne wanaondoka. Afisa mmoja amesimama kimusti. kando kuna gari limepakia.

Michongo ya sanamu ya kihindi imesimama. Zimevalishwa mavazi yenye rangi ya manjano. Chini sakafuni kuna zulia nyekundu. Nyuma kuna kabati iliotengenezwa kwa mbao.

Meli moja kubwa yenye mlingoti juu imepakia bandarini kando na lori imeegeshwa barabarani, mbele kuna watu wawili.

Jaji mkuu Martha Koome amesimama kwenye jukwaa, kushoto na kulia mna wanaume. Nyuma yake mwanamke mwenye vazi nyekundu.

Juu ya bahari kuna meli moja iliyobeba makontena yaliyotengenezwa kwa chuma, rangi zake ni samawati na kahawia, juu kuna minyonyoro ndefu.

Barabara ya watu kupita, kushoto kuna mti, kulia kuna majani, yaelekea mankulini ambapo panauzwa vyakula.

Sebuleni mna meza ya maakuli, juu yake mna trey iliyobeba shauku tikiti maji na machungwa. Kulia kuna feni ya kupepea upepo.

Ufuoni mwa bahari kuna mchanga mweupe, shina la nazi pamoja na mti wa cactus . Juu angani kuna mawingu ya kijivu, mbele kuna paa la makuti.

Kuta moja yenye malango mawili. Nje kuna ndoo nyeusi, juu kuna globu ya stima kando na mti yenye majani imemulikwa na miale ya jua.

Ufuoni wa bahari, watu wawili wanatembea kando na ngamia tatu. Mbili, zimebeba wazungu. Mbele mna mtu, nyuma kuna miti ya mikoko na minazi.

Barabarani, pamepakia malori mawili. Zilizo beba konteina zimetengenezwa kwa chuma. Kando naaam kiwanja iliyopandwa nyasi. Ubavuni kuna mti mrefu.

Ufuoni wa bahari mtu mmoja anatembea na jibwa. Amevalia shati nyeupe na kaptura. Juu angani kuna mawingu ya kijivu.

Barabarani kuna lori mbili, moja imeandikwa mzigo mnene, nyingine ina mzigo kwa jukwaa. Juu angani kuna mawingu ya kijivu.

Mwanafunzi mmoja anajisajili mezani. Pameketi mwanamke na mwanamume, juu ya meza kuna tarakilishi. Wamo ndani ya jengo kubwa, juu kuna dari.

Hekalu ya kihindi. Juu kuna bendera, kando kuna miti, chini pamepakia magari, kwa mlango watu wawili wamesimama.

Lori moja imebeba chombo ya rangi ya samawati. Imetengenezwa kwa chuma, kando na zingine nyeupe. Chini mna mchanga, nyuma kuna matawi ya mti.

Nyumba yenye kuta ya udongo na paa ya makuti. Nje yake watu watatu wameketi, wawili wamesimama, mmoja yuko na shuka ya samawati, mwengine ya rangi nyekundu.

Sakafuni kuna gita iliyoandikwa bei ya elfu ishirini na mia tisa. Katikati kuna mviringo na rangi yake ya manjano.

Ufuoni wa bahari panatembea mtu aliyevalia shati yenye rangi ya samawati pamoja na kaptula lake. Amebeba mkoba wake mkononi. Mbele, kuna miti ya minazi.

Ufuoni wa bahari kuna mashua zimepakia. Chini ardhini kuna mchanga ya rangi ya hudhurungi kando na miti ya majani.

Mlango wa chuma iko kando na kikapu cha plastiki chini sakafuni. Ubavuni kuna kuta lenye kivuli.

Kuta moja yenye rangi nyeupe kando na kichaka cha majani. Njiani kuna sakafu ya mawe na miti ya minazi. Nyuma kuna jukwaa la ujenzi linaendelea.

Mtu mmoja amesimama ufuoni wa bahari. Kando kuna miti ya minazi. Juu angani kuna mawingu meupe.

Msikiti yenye kuta nyeupe na mnara iliyopakwa rangi ya samawati. Mbele yake mna mti. Chini mna mchanga ya hudhurungi. Kando yake mnazi ndefu imesimama.

Kioo cha kando cha gari. Barabarani kuna ramali zilizotengenezwa kwa mbao, zimepangwa kwa mstari. Nyuma yake kuna miti ya matawi.

Kioo cha pande cha gari. Kando kuna samani zilizotengenezwa kwa miti. Mbele kuna vikapu, nyuma kuna miti za majani.

Daraja ya barabara ya lami imenyooka twaa, chini yake mna sehemu ya bahari, miti ya mikoko na mashua inayotambaa juu ya maji.

Meza moja ina mikono miwili imechorwa kwa hina, ncha ya vidole kwa kushoto rangi ya dhahabu kwa kulia nyekundu.

Wanawake watatu wa dini ya Kiislamu wameketi chini, wamevalia buibui nyeusi pamoja na hijabu usoni, wawili wameshikilia rununu mkononi.

Msikiti wa Mandry, yenye kuta nyeupe. Juu yake, mnara imejengwa. Kando, magari yamepakia na pikipiki. Njiani, majumba yamejengwa kwa mstari.

Kushoto mna mshipi na champali juu ya meza. Kulia, kabati yenye zulia, mkoba na manguo, mbele midoli yamevalishwa manguo.

Mwanamume mmoja amevalia shati ya samawati na kofia kichwani. Anatembea akielekea kwa nyumba yenye kuta ya udongo na paa ya makuti. Nyuma yake mna miti.

Bango moja ilioandikwa Jeshi la Wokovu ya Mombasa kati. Rangi yake nyekundu, manjano na samawati.

Watu wameketi kwa foleni, wanasubiria kuhudumiwa katika ofisi za kiserekali za "Huduma Centre". Juu ya meza kunazo tarakilishi.

Treni moja yenye kiwango cha kawaida inatambaa juu ya reli kando na mtu amesimama. Nyuma kuna msitu, juu angani kuna mawingu ya kijivu.

Hema yenye paa ya makuti kando na miti ya minazi. Kushoto, kuna kichaka ya majani, katikati mnara mweupe. Mbele, michanga ya rangi ya uturungi na maji ya baharini.

Ngamia watatu, wawili wamewabeba wazungu mgongoni, wanatembea kwenye ufuo wa bahari. Nyuma kunazo miti ya minazi.

Juu kuna mawingu meupe, chini kuna ndege mbili zilizoeegeshwa kiwanjani kando na nyumba nyeupe yenye paa nyekundu.

Ofisi za shirika la ndege ya Kenya Hewa angani, inakaribisha watu Mombasa. Nje yake mna saa ya mjini, pamoja na magari yanayotumika kuegesha watu.

Baharini Kuna mashua tatu aina ya feri zimewabeba watu, tukutuku, magari, pamaoja na pikipiki. Juu angani kuna mawingu ya kijivu.

Jukwaa nyeupe yenye umbo ya nusu duara juu na mlingoti kando na nyumba yenye madirisha ya vioo. Chini kuna watu wamevalia kanzu.

Wanasoka wapo uwanjani, timu moja imevalia sare ya manjano, nyingine nyekundu. Mchezaji mmoja anapiga mpira kwa kichwa. Nyuma, mashabiki wameketi kwa kiti.

Ufuoni wa bahari kuna nyumba tatu. Ya katikati yenye rangi samawati hafifu imeandikwa mama kidiana kukanda.

Nyumba yenye kuta nyeupe ina mlango na dirisha lililotengenezwa kwa chuma. Chini sakafuni mna zulia ya rangi ya hudhurungi.

Viti na meza zimepangwa mbele ya nyumba yenye paa ya makuti. Kuta zake ya rangi nyeupe. Nyuma kuna miti ya minazi.

Ufuoni wa bahari kuna mawimbi madogo ya maji. Mbele baharini kuna mashua moja. Kushoto, watu wanatembea kwa nchi kavu. Juu angani kuna mawingu ya kijivu.

Mashabiki wa timu ya soka ya Gor Mahia. Mmoja wao ameshikilia bango mkononi. Kushoto ameshikilia bendera nyeupe, kulia amevalia jezi imeandikwa Sportpesa.

Mashua mbili za aina ya feri zimewabeba watu, pikipiki na magari zinawavukisha kutoka Mombasa hadi ukingoni wa Likoni.

Wanasoka watimu ya bandari fc wamevalia jezi ya rangi ya samawati pamoja na kaptura mmoja ameshika mwenzake kichwani.

Kabati yenye dirisha la kioo, ndani yake mna sampuli zilizotumika karne ya tisa hadi ya kumi. Nyuma mna pazia nyeupe.

Ni jioni na jua linazama kwenye ufuu wa bahari. Majini kuna mashua moja, mbele kunao changa.

Mtu mmoja amepiga goti. Amevalia kanzu. Mbele yake kuna mlango mkubwa na dirisha. Juu kuna dari na feni.

Mashua moja imeegeshwa ufuoni wa bahari. Mbele mtu mmoja amesimama kimusti. Juu angani kuna mawingu yenye rangi ya kijivu.

Barabarani kuna foleni ya tukutuku, zingine watu wameketi kwenye paa wamenyosha mikono angani kando na majumba yenye rangi nyeupe.

Barabarani, pamepakia magari. Kando, kunayo mwavuli, umesimama. Nyuma, kuna miti. Juu kuna nyumba ya Fort Jesus.

Nyumba mbili kando na miti ya minazi. Sakafuni ipo njia ya kupitia watu iliyopandwa nyasi.

Bandarini mna meli imepakia, imebeba vyombo vilivyotengenezwa kwa chuma, juu kwa jukwaa mna kreni mbili inayoondoa na kueka mizigo.

Nawaona watu wengi waliopata kuinama, wamevalia vazi la kanzu, watu hawa wanaonekana kuwa kwenye hafla ya sherehe ya Ramadhan mwezi mtukufu kwa kila Mwislamu. Hafla hii inaonekana kuwa ni mchana.

Naiona picha hii kwenye ubava wa bahari, kando kidogo naezakuziona miti aina ya minazi, namuona mtu aliyeshikilia fagio huku akifangia majani kwenye mazingira ya bahari, upande wa ndani naeza kumuona mtu aliyekovalia shati nyekundu huku akionekana anafanya zoezi.

Namwona dereva aliye ndani ya tukutuku, akiendesha barabarani huku akitizama mbele na barabarani hakuna gari wala mtu anayetembea. Ubavuni mwa barabara kunazo majani mabichi wa rangi ya majani.

Naiona picha hili upande wa bahari ambapo inaonyesha aina ya mashua ya feri. Chombo hii hutumika kuvukisha watu upande wa Mombasa hadi upande wa Likoni. Naiona watu ambapo wamejaa pamoja na magari na lina lingine linapakia na ingine linashusha abiria.

Huku naiona picha yenye jengo la The Coast Academy. Kuta hii na jengo hili limeshapakwa rangi ya samawati. Kwenye ubavu wake naweza kuziona nyasi pamoja na mimea zinginezo. Kwa upande wa nyumba naweza kuona miti mirefu.

Naiona mashua ambayo iko juu ya maji ya bahari, nawaona pia watalii wamo ndani huku mmoja namuona akiogelea kwenye maji huku anaonekana akitabasamu na kujivinjari. Mazingira ya Pwani Kenya.